Mtu aliyevalia mavazi maalum ya rangi ya blue, aliyevalia kifaa kinga mfano wa glavu, aliyeweka kifaa maalum chenye kutoa mwanga katika kinywa cha mgonjwa, ikiashiria kuwa ni hospitali ama zahanati inayotumika kwa ajili ya kutoa huduma ya kinywa pamoja na meno.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi nyeusi, aliyevalia vifaa kinga mfano wa miwani, barakoa, pamoja na glavu akiwa na mgonjwa aliyelala katika kitanda akiwa mdomo wazi. Ikiashiria kuwa ni hospitali ama zahanati inayotumika kwa ajili ya kutoa huduma za meno.

Eneo la ndani lenye watu waliovalia mavazi maalumu pamoja na vifaa kinga mfano wa barakoa pamoja na glavu, na mtu aliyelala katika kitanda akiwa mdomo wazi; ikiashiria kuwa ni eneo la chumba cha daktari anayetumika kwa ajili ya kutoa huduma za kinywa na meno.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi, aliyepo mbele ya mtu aliyevalia kifaa kinga aina ya glavu na kuvalia mavazi yenye rangi nyeupe, ikiashiria kuwa ni mtoa huduma, anayetoa huduma kwa ajili ya kinywa pamoja na meno.

Eneo lenye mkusanyiko wa watu waliovalia mavazi maalum pamoja na vifaa kinga mfano wa barakoa katika meza yenye vifaa vya kieletroniki mfano wa kompyuta. Ikiaashiria kwenye eneo lenye vifaa vinavyotumika kwa ajili ya kutoa huduma za kiafya.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliovalia mavazi maalum ya rangi nyeupe pamoja na vifaa kinga aina ya barakoa na ikiashiria kuwa ni watoa wa huduma wa afya waliopo katika eneo mfano wa hospitali ama zahanati.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliuvalia mavazi maalumu, yenye rangi nyeupe pamoja na vifaa kinga aina ya barakoa iliyoashiria kuwa ni eneo la hospitali lenye wauguzi ama watoa huduma wa kiafya.

Watu waliovalia mavazi maalum ya rangi ya bluu pamoja na vifaa kinga aina ya barakoa waliopo katika eneo la ndani mfano wa uchumba kilichohifadhi mashine za kielektroniki. Ikiashiria kuwa ni watu wa huduma wa afya mfano wa uuguzi ama madaktari.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe aliyepo katika eneo la ndani ya chumba akiwa na mtu aliyelala katika kitanda pakiwa na mashime za kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni mtu anayetoa huduma za afya.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu yenye rangi nyeupe pamoja na vifaa kinga aina ya glavu aliyepo katika eneo la mkusanyiko wa madawa, ikiashiria kuwa ni mtoa huduma wa afya mfano wa muuguzi wa hospitali ama daktari.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu, kila mmoja akiwa amembeba mtoto, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa zahanati au hospitali, inayotumika kutoa huduma mfano wa matibabu kwa ajili ya watoto.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani mfano wa chumba kilichozungukwa na vifaa pamoja na mashine za kielektroniki. Chombo maalumu chenye umbo mraba kilichohifadhi mtoto, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa hospitali ama zahanati inayotumika kwa ajili ya matibabu ya mtoto.

Eneo la meza lenye mkusanyiko wa bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha limao, tangawizi pamoja na asali iliyohifadhiwa katika kikombe, ikiashiria ni dawa maalumu ya asili itumikayo kwa ajili ya kutibu maradhi.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani palipozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na maua yenye rangi mchanganyiko nyeupe, manjano pamoja na nyekundu, ikiashiria kuwa ni mimea maalumu itumikayo kama dawa za asili.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa soko lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha ndimu pamoja na vyupa vidogo vilivohifadhiwa kimiminika, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya kuuza dawa za asili.

Kifungashio maalumu chenye rangi ya kijani, kilichochapishwa maneno yasomekayo matibabu asilia; sema hapana kwa upasuaji ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa asilia.